Katika chumba hiki kuna mhudumu wa afya ambaye anaandikia kitabu ,huku vitabu na makaratasi mengine ya hospitalini yakiwa hapa.

Katika chumba hiki ambapo ni hospitalini, wahudumu hawa wawili wa afya wana onekana waki vaa nguo nyeupe huku wakimhudumia mgonjwa aliye lazwa kitandani.

Mahala hapa ambapo wanapeana huduma za watu wazima, ama utunzaji wa wazee, mama anaonekana amemshikilia mtoto huku mhudumu wa afya akimwekea dawa mdomoni.

Katika chumba hiki, kuna dirisha inayoleta mwangaza mwingi chumbani humu, na mtoto aliyelala kwenye kitanda, akiinua mkono na kumchezesha mhudumu huyu.

Katika chumba hiki, ambapo panaonekana kuwa hospitali, kuna mwanaume aliyelala kitandani miguu ikiwa imefungwa na bendeji.

Kwenye chumba hiki ambapo ni hospitalini, wahudumu wa afya wanaonekana kumzingira mzee aliyelala kitandani. Huku wakimshika mkono na kuvuta kidole wakitoa damu.

Malaria ni ugonjwa unaoenezwa na mbu. Kitabu hiki kinachopeanwa na serikali kinaonyesha njia mbalimbali za kujikinga na malaria kama kulala chini ya neti unapolala.

Katika kijiji hiki, wahudumu hawa wa afya wamekusanya wanakijiji kwa minajili ya afya ya jamii huku wakiongea na kunakili mambo yanayoendelea.

Mahala hapa, panaonekana kuwa kituo cha afya na uhamasishaji wa jamii. Ambapo wanawake kwa waume, wameketi chini huku wakijadiliana mambo yanayostahili kwenye kituo hiki.

Mahala hapa ambako ni kituo cha afya na uhamasishaji wa jamii. Watu wamekaa kwenye vikundi mbalimbali huku wakijadiliana na kuongea kuhusu mambo ya mahali hapa.

Wanaume hawa wawili, ambao wanafanya kazi ya afya na uhamasishaji wa jamii. Wanamhudumia mwanaume aliye keti chini kwa kutumia kipima joto.

Mwanadada huyu ambaye anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya na uhamashishaji wa jamii, anawahudumia watoto hawa watatu ambao wapo katika kijiji hiki.

Mtoto huyu aliyelala chini ya jengo hili anaonekana akipimwa urefu kwa kifaa hiki na wahudumu wa afya watatu amabo wanamshikilia na kumpima kwa kifaa.

Usafi wa meno ni kitu cha muhimu sana, na tunashauriwa kwenda kwenye daktari wa meno, kila miezi misita, ili kuhakikisha meno yetu yapo kwenye hali nzuri.

Usafi wa meno ni muhimu na mtu huyu amemtembelea daktari wa meno ili kusafishwa na kuangalia kama hali ya meno na mdomo wake iko sawa. Hii inafaa kufanyika mara kwa mara.

Usafi wa meno ni kitu muhimu kwenye afya ya binadamu. Na unapoenda kumtembelea mhudumu wa afya wa kutoa na kuangalia meno anatumia vifaa hivi kama ,kuinua jino kudunga na kadhalika.

Usafi wa meno, ni jambo la muhimu katika afya ya kila binadamu, huwa tunastahili kuenda kumuona daktari wa meno, kila baada ya miezi misita, ili kuhakikisha meno yetu yanaendelea vinavyostahili.

Msichana huyu amemtembelea daktari wa meno ambapo wahudumu hawa wa afya wamevaa mask na kumwekea taa juu ya macho yake, huku wakimtazama meno.

Wahudumu hawa wa afya, wanaofanya na shirika la msalaba mwekundu wanaonekana kuwasaidia kina mama, watoto na wanakijiji wengine kuvuka mto huu uliofurika.

Mahala hapa, watu wanaonekana kuzingira mkasa huu wa moto, ambapo wahudumu wa Msalaba Mwekundu, wanaonekana wakifanya kazi na kuwasaidia waliokwama.

Mahala hapa, watu wanaofanya kazi na ushirika la msalaba mwekundu wanaonekana wakimbeba mtoto kwenye mafuriko huku wakimsaidia kuvuka.

Katika kijiji hiki, ambapo wanaonekana kupambwa na marufiko, watu wa huduma za kukabiliana na dharura la maafa, wanaonekana kuja na kuwabeba watoto hawa, ili kuwavukisha.

Watu wa shirika la Msalaba Mwekundu wanaonekana wakisaidia watu wa kijiji hiki waliokumbwa na mafuriko makubwa huku wakiongozwa kwenda kwenye mahala salama.

Katikati ya kijiji hiki, wahudumu wa shirika la msalaba mwekundu wanaonekana wakisaidia watu hawa waliofumbwa na mafuriko katika eneo hili.

Watu hawa wenye kufanya kazi na shirika la usaidizi la msalaba mwekundu, wanaonekana kutembea katika kijiji hiki ili kujua shida wanazozipitia.

Malori haya yanatumika na mashirika ya serikali na yanatumika kuwasaidia watu aina mbalimbali waliopatwa na mikasa kama mafuriko , moto , wakimbizi, na ukame.

Mahala hapa panaonekana kuadhirika na mafuriko. Watu hawa watatu wa shirika la msalaba mwekundu wanaonekana wakijipanga kumsaidia mtu aliyekwama juu ya mti.

Mahala hapa kuna wazima moto, watu ambao ni wasimamizi wa dharura na maafa ambao wanaonekana wakiwasha pipe ya maji kwenye jumba hili ambalo linachomeka.

Kando ya barabara, pameegeshwa gari lenye rangi nyekundu ambapo limeangukiwa na mti huu na linadhuru afya ya mazingira katika jamii hii.

Katika kijiji hiki vijana wanaonekana kufanya usafi wa mazingira ambapo wanatoa maji taka na takataka zenyewe kwenye vidibwi hivi.

Tukizingatia afya ya mazingira, tunaweza kupata maharagwe, kunde, njegere, linzi, chikichi, soya na kadhalika.

Mahali hapa ni hospitalini na pana vitanda na makabati ya kila mgonjwa kando ya ya kitanda chake. Vitu hivi vinapangwa ili kuweza kuwasaidia wagonjwa wataokuja humu.

Mahala hapa ambapo panaonekana kuwa duka la dawa panauzwa dawa aina mbalimbali. Pia wanauza vitu vya dharura kama glavu, makasi, dawa za watoto, na kadhalika.

Mahala hapa ambapo panaonekana kuwa hospitalini pana makabati meupe, viti, meza, makaratasi, dawa na mhudumu wa afya aliyeketi chini.

Katika chumba hiki ambapo panakaa hospitalini, kuna vitu aina mbalimbali viti, meza ya kahawia, kitanda na kabati.

Katika chumba hiki, panapoonekana pia kuwa zahanati, kuna mtu aliyeinama na kufungua jokofu. Kuna dirisha kubwa, kuna kiti na kadhalika.

Mahala hapa ni hospitalini ambacho hiki ni chumba cha watoto cha chanjo na kuna vitu aina mbalimbali. Kuna ratili ya kupima uzito na kuna mahali pa watoto kupimiwa urefu.

Kwenye mahabara hii ya kisasa, ndipo maendeleo ya kisayansi huanza, kuna meza, jokofu tatu, kiti na mengineo.

Hivi ni vifaa vinavyotumika hospitalini, na vingine vyao vinavyotumika kukata, kushikia, kushona, kuekea vitu, na pia kuchoma.

Kifaa hiki kinapatikana hospitalini, ambapo kinatumiwa na wahudumu wa afya kuwapima watoto wachanga kilo; ambapo huwa wanalazwa juu.

Mahala hapa ambapo panaonekana kuwa hospitalini pana kiti cha mgonjwa, mahala pa taka, kitanda cha mgonjwa na mashine ya kuangalia tumbo.

Katika chumba hiki, pana kiti cha magurudumu, ambacho hutumika kuwasaidia watu, waliopata ajali, ama watu wasioweza kutembea kwa miguu yao miwili, huwa wanaisukuma kwa kutumia mikono yao.

Kifaa hiki unatumika kupima shinikizo la damu na inaweza kuonyesha siku, tarehe na hali ya mtu ilivyo.

Mahali hapa panapoonekana kuwa hospitali pana makabati meupe, viti ,meza, tarakilishi mbili nyeusi na kadhalika.

Kweneye kliniki hii ya meno. Mhudumu huyu anaonekana akiendesha kidhaa cha kidigitari, pia kuna kitanda cha mgonjwa, kitengo cha Sanshan , mashine ya compressing na sinki ya kutemea mate.

Katika chumba hiki kuna mwanamume aliyevalia nguo za samawati, huku amekalia kochi la kijivu wakiongelea afya za kiakili zinazodhuru watu wengi.

Kwenye chumba hiki, kuna madirisha makubwa yanayoleta mwangaza mwingi, tarakilishi, vitabu, miwani, simu na mtu aliyeketi na kuilalia meza ile.

Dawa hii ya Aceclofenac and paracetamol suspension ambayo ni ya watoto inatumika kupunguza uchungu na maumivu, joto kwenye mwili wa mtoto.

Dawa hii kwenye boksi yenye rangi nyeupe na samawati ni ya aina ya vitamin B5 iliyo na miligramu mia sita tisini inatumika kwa mambo kadhaa mwilini.

Tembe zilizoekelewa juu ya meza hii za aina ya esataminophen zina uwezo wa kupunguza uchungu, kupunguza joto na kukuwezesha kumeza kwa urahisi.

Temebe hizi za IBUPROFEN ambazo zinatumika kupunguza uchungu mwilini zipo ishirini na nne kwenye paketi hii ambayo ni ya rangi nyeupe na nyekundu. Zinauza kwenye duka la mawadawa.

Paketi hii ambayo ni ya rangi nyekundu na samawati ni ya aina ya dawa kwa jina panadol extra. Inasidia kupunguza uchungu na maumivu kwenye tumbo, zipo ishirini na nne ndani.

Katika kijiji hiki, mwanamke huyu aliyeketi chini anamshikilia mtoto wake huku mhudumu wa afya wakifanya matibabu na utaratibu wa wagonjwa hawa.

Katika chumba hiki mama aliye keti chini amemshikia mtoto wake mchanga mkono ,huku mhudumu wa afya akiwa na sindano ya kumdunga mtoto huyu.

Katika zahanati hii, mama ameketi chini, huku amemshikilia mtoto wake mchanga, mhudumu akimueka dawa mdomoni.

Katika huduma hii ya afya, mhudumu huyu wa afya anaonekana amesimama huku akimkunja shati, mwanaume aliyekaa chini ili kumpima.

Chumba hiki ,ambapo ni hospitalini, mwanadada huyu ambaye ni mhuduu wa afya anaonekana akimuinua mwanaume huyu shati kwenye mkono na kumdunga sindano.

Mahali hapa, ambapo panaonekana kua hospitalini, mama amemshika mtoto mchanga anayepewa chanjo mdomoni, na daktari aliyevaa koti la kijani kibichi.

Katika chumba hiki ambapo ni hospitalini, mama anamuonekana kumshika mwanawe mchanga ambaye anapewa dawa kwenye mdomo na daktari huyu.

Kwenye kliniki hii kunapoendelea kampeni za chanjo, mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto aliyebebwa na mamaye na kumpa chanjo ya matone ya polio inayozuia ugonjwa wa uti wa mgongo.

Katika kijiji hiki wanakijiji wamekusanyika ili kupokea huduma za matibabu na chanjo ambazo wanapewa na wahudumu hawa wa afya.

Katika hospitali hii, mwanamke huyu aliyevaa maski , ambaye anaonekana kujifungua mtoto mchanga, anasaidiwa na mhudumu wa afya kumwekelea mtoto kifuani.

Katika chumba hiki, ambapo ni hospitalini, wanawake wanaonekana kupanga foleni kila mtu akiwa amemshika mwanawe ili apewe chanjo mdomoni.

Watoto wakizaliwa wakiwa na shida za kiafya mbalimbali wanawekwa kwenye chumba kama hiki ambapo wahudumu wa afya huwaangalia kwa ukaribu na makini. Mashine hii ya kidijitali pia inasaidia kuangalia mambo kadhaa.

Katika chumba hiki, mtu huyu anaonekana kutumia sabuni kuosha mikono yake, huku akinawa ili kuzuia magonjwa kama kipindupindu na kuendesha.

Usafi wa kimwili na usafi wa mazingira ni jambo la kuzingatiwa katika hali ya siku hizi. Mtoto huyu anaonekana akiosha mikono yake kwa sabuni.

Mahala hapa ambapo ni ukumbi wa michezo. Kuna mwanaume aliyeketi kwenye mashine ya mazoezi ya kunyoosha miguu ambapo anafanya zoezi hizi.

Katika shamba hili, kuna mimea aina mbalimbali .Pia kuna dawa hii ya kienyeji iliyo na matumizi mengi nyumbani na inatumika kutibu vitu aina mbalimbali.

Katika shamba hili, kuna miti mingi pia kuna mgomba wa ndizi unaotoa matokeo ambayo hupikwa na huwa yenye afya na ni chakula cha kiasili.